Tunaona mandishi iliyoandikwa kwa ubao hili na ni kwamba imeandikwa ni tarehe ya ishirini na nne mwezi wa pili mwaka wa pili ishirini na tano na kunalo swali ambalo limeandikwa hapa ya kwamba inauliza samueli aliitikia kivipi wakati Mungu alipomwita.

Watu wawili wanaonekana kuendesha baiskeli mmoja. Watu hawa wamevalia kaptura lililoandikwa jina ya Kenya na pia kwenye vichwa vyao wamevalia kofia maalum ya uendeshaji wa baiskeli.

jamaa mmoja anaonekana kuendeshwa baiskeli ya kwamba jamaa huyu huenda ana miguu mwingine manake hauonekani lakini yeye ako barabarani katikati akiendesha baiskeli pia amevalia pia kofia la kulinda kichwa chake.

Vifaa maalum vinavyotumika kuzimia moto zinaonekana zikiwa zimeekelewa ndani ya jengo hili vifaa hivi ni vitatu kuna lile lenye rangi la nyekundu , rangi la majano na ingine yenye rangi nyeupe.

Tunaona sehemu au bango lililoandikwa hapa mbele kwa njia ya kufurahisha na linafungulia siku za wiki kwamba kunayo siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.

Kuna bango maalum limemekwa kwenye lango hili ambapo linatahatharisha wanafunzi dhidi ya kupitia mlango huu. Huenda ni katika shule na hapa huwa ni mlango ya walimu pekee, hivyo basi wanafunzi hawaruhusiwi kupitia hapa.

Tunaona tarakilishi lilala mezani. Pia kunazo kalamu kadhaa na kwenye tarakilishi limeandikwa onyo kwamba ule mtandao lazima tu itumike kwa mambo ya masomo. Isitumike kwa mambo mengine.

Tarakilishi maalum limewekwa kwa meza tarakilishi hili limetengenezwa na kampuni tajika la Dell. Mandhari hii inaonesha ni kana kwamba ni maabara ya kompyuta pale shule ya upili.

Kuna hiyo kitabu ambacho ni cha darasa la pili kwenye shule ya msingi limeandikwa afya, usalama na tabia.

Tunaona kitabu maalum ambacho kimechapishwa na kampuni ya Longhorn. Kitabu hiki kinaonekana ya wanafunzi labda wa darasa la nne na limeandikwa kwenye lugha ya kifaransa Methode de Francais .

Mwanariadha Nancy Chelangat Koech, anaonekana kusimama na mwenzake ambaye amevalia shati lililoandikwa jina la Kenya na wameshikilia bendera la taifa la Kenya wakionekana kana kwamba wanapiga picha.

Bandiko lenye maandiko limewekelewa kwenye mlango hii ambayo inamaanisha karibu na yasema kwamba ukiingia jumba hili; basi mafunzo ni ya kuchekesha na watu husaidiana na wakiwa na heshima kwa kila kitu ambacho wanakifanya na kusema.

Kunao vidole vya mtu ameshikilia kitabu kwenye meza kitabu hiki kimeweza kuandikwa ni nyota ya kiswahili na ni la darasa la pili. Wanafunzi hutumia vitabu hivi kujifunza lugha ya kiswahili kwenye shule ya msingi.

Dada mmoja liye katika jumba hili la kufanyia mazoezi anaonekana kuketi akiwa ameinua mguu wake wa kulia huku akitazama upande huu mwingine huenda amejiumiza kidogo kwenye mguu wake.

Madawati ya kusomea hasa katika vyuo vikuu vimepangwa huku mle kando kunao tarakilishi kadhaa zilizopangwa pia. Labda haya ni matayarisho ya mitihani inayokuja.

Tunaona watu kadhaa ambao Kwa jinzi waliokalia awanakaa watu wakicheza mchezo wa ndondi wao pia wamevalia sare yenye koti lenye rangi ya nyekundu wengine badhi amevalia seji lilioandikwa jina kenya.

Ni kitabu cha kisasa ambacho walimu wa shule za msingi hasa ile ya grade two wanaitumia kufunza watoto au wanafunzi somo hili la mambo ya mazingira. Na hii ni katika mpango wa elimu ya competency based curriculum .

Mama mmoja ambaye anaitwa Asiya Sururu Mohammed ambaye ni raia wa Kenya anaonekana kupigwa picha na yeye hana miguu halisi anayo yale miguu ya kutengenezwa.

Tunaona ubao kuashiria kwamba huu ni darasa ambapo kulikuwa na watu walikuwa wakipanga mambo ya kufanya. Hili ni zoezi kando la darasa kwa mfano kuogelea kwa maji.

Kijana mwanaume anayeonekana kukalia kiti cha kusaidia watu wasioweza kutembea, anaonekana akiwa ameshikilia vitabu miguuni mwake huku mikononi mwake akiwa amevalia Saa. Kuna mwingine unaonekana kukiskuma kiti lile.

Mwanariadha mmoja amelala chini, huyu mwingine akiwa kanakwamba kumuinua. Nyuma yake tunaona bandiko ambalo limeandikwa New au mpya na chini yake ni nambari la nne na moja. Huenda mwanariadha huyu ameweza kukimbia kwa muda wa dakika nne nukta moja.

Tunaona tarakilishi nne zilizopangwa vizuri kwa meza hizi. Tarakilishi hii inapatia mandhari ile ya shule ya upili kwenye jumba la maabara, ambapo wanafunzi huenda pale, ili wajifunze somo la computer science .

Wanariadha wanee wameonekana wakiwa na tabasamu, wawili kati yao wameezakufunikwa macho yao kisha wenzao wawili ni waelekezi wao uenda hii ilikua ni mbio ya watu waliowezakua na amafikof.

Mandhari tunayoiona ni ile ya aidha ni shule au waweza kuwa taasisi ya kiserikali au pia kibinafsi. Na hasa tunaona mlingoti wa bendera ambao umewekwa hapa. Maua hapa yametunzwa vizuri sana.

Wanariadha wawili hasa Samuel Mushai aliye upande wa kulia na mwelekezi wake Jim Kipchumba wanaonekana kukimbizana kweli kweli. Mwelekezi anamwelekeza huyu Mushai ili labda aibuke mshindi.

Vitabu kadhaa zimepangwa kwa meza, vitabu hizi ni vitabu vipya na ni vitabu zimetengenezwa na kampuni ile inaitwa Longhorn, limechapishwa na kampuni hiyo na vitabu hivi ni vya kufunza wanafunzi kuhusu Computer science .

Wachezaji wawili walio walemavu wanaonekana kucheza mpira wa kandanda. Sehemu hii ni uwanja ila kwamba hamna nyasi, inaonekana ni sehemu kavu na wachezaji hawa wanashindana.

Tarakilishi mbili zilizotengenezwa nz kampuni ya DEL, na kando kunayo vitabu maalumu na zote iko kwenye meza, hapa kunaonekana ni mahabara ya kufunza tarakilishi kwenye shule.

kunazo viti na dawati maalum zilizo hapa ndani, pia juu yake, kuna stakabadhi na vitabu kadhaa, uashiria kwamba hili ni darasa katika shule ya upili na wanafunzi hawamo ndani.

Maandiko maalum yameandikwa nani kwamba katika shule yetu, tunafwata kanuni, tunafanya kazi kwa pamoja na pia tunafuata ndoto zetu, na heshimu walimu wetu, vilevile, tunazingatia mda. Sisi wote ni familia.

Hili ni jengo kubwa lile la ghorofa linalo ghorofa moja, tunaona ile sehemu ambayo watu utumia hili kupanda kufikie lile ghorofa lilolo juu , chini yake kunayo nyasi ya rangi kijani na maua yaliyo mazuri kweli.

Wanadada huyu aliyevalia shati ya rangi jeupe anaonekana kuketi katika mahali pa kufanya mazoezi huku akishikilia mkono wake wa kushoto huenda amejiumiza kidogo.

Kunalo jengo kubwa lenye ghorofa mbili, ambalo labda ni shule au taasisi maalum, mbele yake kuna kibandiko kimewekwa ambayo inahimiza wageni wote wapitie, kupitia afisi.

Sehemu maalum kwenye jengo ambapo limetengenezwa kwa minajili ya watu kueka stakabadhi zao ama mizigo zao wanapoenda kufanya shughuli zao kisha baadaye wakimaliza kila mmoja atakujana na kubeba mzigo wake akienda zake.

Ni maadhari ya shuleni ambapo tunapata sehemu hii ambayo ilijengwa mahali maalum ili wanafunzi au walimu waweke stakabadhi zao huku wakienda shughuli zingine wakimaliza wanaeza tokea na kuchukua stakabadhi zao.

Tunaona tarakilishi nne zinazotengenezwa ama zilizoyengenezwa na kampuni ya dell, imepangwa juu ya meza kando ya mchengo huu, mbeleni tunaona vitabu kadhaa kuashiria kwamba huenda hapa ni maabara ya kompyuta katika shule za upili.

Tunaona mlango ambao umebandikwa maandiko yaliyoandikwa kidato cha kwanza R ama form one R . Hii inaleta mandhari ya shule ya upili.

Wachezaji ambao wengi wao labda ni walemavu kulingana na vifaa maalum ambavyo wameshikilia, wanaonekana kupiga picha na wote wanaonekana kuvalia sare zao ambavyo lililo na la bendera ya kenya, chini kuna mipira miwili.

Mwanariadha mmoja anayeitwa Kimani amevalia jezi yenye imeandikwa pia jina ya Kenya na kubandikwa bendera la taifa la kenya na mwelekezi wake anaonekana kwamba wameshinda maanake yeye ameinua mikono juu.

Ni katika shule ya upili ambapo tunaona maabara ile ya chemistry na ile ya biyolojia kumaanisha kwamba watoto wanatumia chumba hiki ili kufanyia masomo yao ya baiyolojia na ile ingine ya kemia.

Tunaona wachezaji wanne wanariadha wanne wanaume wawili na kina dada wawili. Dada mmoja amevalia sare rasmi za kukimbia, hapa mbeleni imeandikwa Kenya. Hii ni michezo ya wanariadha ya watu wasioweza kuangalia.

Wachezaji wawili wa nchi ya Kenya ambaye moja wake amevalia jezi ambalo limeandikwa Kenya na jina lake limeandikwa Kimani, naye aliyesimama katika mkono wa kulia ni aliyevalia jezi ambalo limeandikwa guide .

Kunazo michezo aina kadhaa kunao ile ya kukimbia alafu pia kuna kukimbia ingine ambapo mchezaji ama mwanariadha anafunikwa macho kisha kando yake anapewa mtu ambaye ataongoza yeye kwenye njia.

Mtu asiyeweza kutembea anasaidiwa na mtu mwingine hapa aliye na afya mzuri yenye kufanya mazoezi. Huenda kwamba hawa ni wazee zazi wa ndondi ambao wanafanya mazoezi ya kupigana.